Kenya ni nchi yenye imetoa wachezaji wengi sana kama Kipchoge. Hapa tunaona mwanariadha mwenye ametoka uwanjani akishikwa na mwenzake mwenye ni mchezaji wa Kenya.

Hapa kunaonekana wachezaji walemavu na mwingine akisimama kando yao. Hao wachezaji wanaonekana kama wameshacheza na wamechoka tayari wanataka wapate mapumziko.

Kwenye shule nyingi hapa nchini Kenya inaonekana kama wachezaji walemavu hawajaachwa nyuma. Hapa tunaona wachezaji wa mpira wa kandanda wakiwa uwanjani wanaendelea na kucheza.

Kuna karatasi ambao inaonyesha mtihani ambao imefanywa na mtu wa shule ya msingi. Hii karatasi inaonyesha maswali yaliyoulizwa ili watoto wajibu .Hizi maswali ni maswali zinazotoka kwenye bibilia.

Hapa kuna mlango ambao inaonekana kama mlango yenye iko shuleni. Kuna maandiko ambayo inaonyesha hakuna kutoka kwa mwanafunzi. Na hii mlango inatumiwa na walimu pekee.

Tofauti na siku mengine kule nyuma. Hapa tunaona darasa la shule, ni kama shule ya msingi ambalo limejengwa kwa njia ya usawa sana.

Shule nyingi hapa Kenya zimejengwa kwa kutumia nia ya kisasa, na hapa tunaona hii shule imejengwa na pesa ya serikali shule ambao iko na madarasa la ghorofa.

Huyu ni mchezaji, mchezaji huyu amevaa kofia kwa kichwa yake, nguo yake kimeandikwa Kenya ,kumaanisha yeye ni mchezaji wa Kenya, huyu mchezaji ametoka Kenya anenda kucheza kwa nchi za nje.

Kuna kitabu hapa ambayo inatumiwa kwa shule ya msingi. Hili kitabu ni la darasa la saba ambao imetengenezwa na kampuni ya Longhorn.

Nchini Kenya inatoa idadi nzuri sana ya wachezaji wa riadha. Hapa kwenye picha tunaweza ona mchezaji wa Kenya akiongoza kwa riadha ambao imebeba nchi mbalimbali.

Hapa kwa ukuta kuna maandiko ambao zinatumiwa kufundisha watoto wa shule ya msingi . Na hapa unaweza ona maandiko zikiwa zimeandikwa a ,b hadi z.

Kuna darasa hapa ambao wanafunzi wanaosoma hapa hawaonekani .Hapa kwa darasa tunaeza ona kiti na karatasi juu ya meza ,kwa umbali sana tunaezaona kiti inayoonekana ni kama kiti ya mwalimu .

Kuna shule zingine zimejengwa kwa njia ya usawa. Na kwa shule kama hizi, watoto wanaweza kupata nafasi bora ya kusoma bila mawazo lolote.

Huku ni shule, kunaonekana kitabu ambacho kinatumiwa kufundisha watoto na wanafunzi. Hiki vitabu ni vitabu ambazo zina maelezo mengi ya vitu ambazo zinafaa watoto wafundishwe, kulingana na rika yao.

Hapa ni shule na hapa shule kwa mlango kunaonekana ofisi ya walimu wa sayansi. Na hapa kwa mlango kina maandiko ambayo kinaonyesha kitu ambacho huyo mwalimu anafunza ili wanafunzi wakuwe na kazi rahisi ya kufuata mwalimu.

Kunayo mtu ambaye ameketi hapa, huyu mtu ni mtu mlemavu. Ni mtu msichana ambaye ako na kijiti chake cha kusimama na kutembea nayo.

Kampuni ya Longhorn inaendeleza kutoa vitabu zenye zinasaidia watoto kusoma kule kwenye shule ya msingi , na hii ni kitabu ya shule ya msingi inaonekana ni ya darasa ya nne .

Hawa ni wachezaji walemavu. Hawa wachezaji wanacheza mpira ya kandanda. Wachezaji hawa wanaonekana wachezaji wenye nguvu sana. Hawa wachezaji mmoja wao amevaa nguo ya nyekundu.

Hapa kuna shule ambao limejengwa kwa njia ya kisasa. Serikali ya Kenya bado inaendelea kujenga mashule mengi katika mashinani ili wanafunzi waweze kupata masomo kwa njia ya rahisi na usawa ili waweze kupita na waweze kuendeleza masomo yao.

Hapa ni shule. Serikali ya Kenya siku hizi imeamua kujenga shule kwa njia ya kisasa. Na hapa kunaonekana darasa ambayo kimejengwa kwa njia ya kisasa. Ni darasa la ghorofa.

Serikali ya Kenya inaunga wachezaji sana katika nchi yao. Hapa tunaeza ona ata mlemavu akiwa anaonyesha tajriba yake ya mchezo.

Serikali ya Kenya inafanya maendeleo ya kisasa, hapa kuna nyumba darasa ambayo kimejengwa kwa njia ya kisasa, ni darasa la ghorofa hii inaweza fanya watoto wakuwe na akili na kutamani kufanya bidii kwa masomo yao.

Kunayo watu wengi ambao wanatembea hapa ni nyakati wa usiku. Wamebeba bendera ya Kenya. Mmoja wao ako mbele ndiye amebeba bendera. Na hapa kunaonekana watu walemavu wanasukumwa na watu ambao hawana ulemavu wowote.

Zoezi ni kitu kizuri sana. Hapa tunaeza ona msichana mmoja akiwa ameketi hapa mahali pa mazoezi akiwa ameshaamalizana na zoezi.

Huyu mtu mwenye amesimama hapa alikuwa waziri wa elimu, hapo awali alikua anafanya kazi yake kwa umakini kabisa, lakini baadae akatolewa akawekwa mwenzake Julius Ogamba, ambaye bado anaendelea na kazi yake.

Kunayo mtu ambayo ameketi chini hapa, akiwa amebeba vitabu hapa mbele yake, huyu mtu mwenye ako na ulemavu ameonekana ameketi kwa kiti ambayo kinatumiwa na watu ambayo hawawezi kutembea.

Kwenye shule mbalimbali, unaweza pata watoto ama wanafunzi wakiwa wanacheza. Na hapa tunashtuka kama tunaona wachezaji wengi walemavu wakiwa pamoja. Wanaonekana ni wachezaji wa mpira la kandanda.

Hii ni mlango. Hii mlango ni wa darasa la moja. Hapa kunaoneka imeandikwa hadi jina la mwalimu wa huu darasa. Huu mwalimu anaitwa Agnes.

Kuna msichana hapa ambaye amevaa nguo nyekundu, Huyu msichana amevaa viatu nyekundu pia akiwa amefanya zoezi amechoka. Sasa ameketi iliampuzike kidogo.

Kuna darasa hapa ambao kuna viti nyingi, hapa inaonekana kuna watoto wengi ambao wanasoma.

Hapa ni darasa, naeza ona kiti zikipangwa kwa utaratibu. Hapa darasa ni pa masomo ambao watoto wanaeza jifundisha. Naona kitabu inaoonyesha hapa ni pahali pa kusoma.

Nchi ya Kenya bado inaongoza kwa kutoa idadi nzuri ya watu wa riadha. Hapa kwa picha naona watu wawili ambao wanakimbia, mmoja wao akiwa mkenya.

Hapa ni shuleni kunayo maonyesho ya kuwa hapa ni ofisi wa mwalimu, kuna kompyuta hapa kwa meza inayotumiwa kufundisha watoto.

Kwenye shule mbalimbali nchini Kenya wanafunzi wanafundishwa ili wapande miti na miti inasaidia kwa njia nyingi sana, miti inaleta mvua na miti inaleta ubora katika jamii.

Kuna kitabu hapa. Kitabu hiki kinatumika kwa shule ya msingi. Hiki kitabu kinatumika kufundisha watoto ili wakuwe na masiha bora maishani mwao ijayo. Na hii ktabu iko na michoro za punda wawili.

Shule mingi huku Kenya siku hizi zimeendelea na tunaona ikiwa hapa ni ofisini iliyopatikana kwa shule moja huku Kenya. Kwa meza unaona kompyuta katika kila meza.

Siku hizi serikali ya Kenya inatoa pesa ambayo zinasaidia kujenga mashule mbalimbali sana. Hapa kuna shule moja ambayo imejengwa kwa njia ya kisasa ili wanafunzi waweze kusoma kwa urahisi na usawa.

Serikali ya Kenya imeleta maendeleo sana kwa shule za kisasa. Hapa ni shule ambacho kunaonekana kompyuta kwa meza na hii kompyuta kinatumiwa kufundisha wanafunzi hapa shuleni.

Hapa kuna kitabu kinavyoandikwa kinayotumiwa kule kwa shule ya msingi, hii kitabu kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili.

Hapa ni shule ambayo tunezaona darasa la ghorofa na mtungi wa maji kando yake. Kuna hata gwaride ambapo wanafunzi wanasimama wakati wanaeka bendera ya Kenya.

Hizi kiti, ni kiti ambazo zinatumika darasani na watoto ambao wako shuleni kufundishwa. Na hapa kiti zimepangwa vizuri kwa utaratibu ili watoto waweze kukaa kwa utaratibu.

Hapa ni shuleni. Kunayo vitabu ambazo ziko juu ya meza na hata na kompyuta iko juu ya meza. Hii kompyuta kinaonyesha ya kwamba mashule ya kisasa kinaendelezwa na njia ya kisasa inayotumia ajira mpya kufundisha watoto.

Serikali ya Kenya siku hizi inajenga mashule mbalimbali, hapa kunaonekana shule lenye limejengwa kwa njia ya kisasa, hapa wanafunzi wanajisaidia kusoma na kupata elimu kwa njia bora sana.

Hapa ni shule. Hii shule imejengwa kwa njia ya kisasa. Unaweza ona maua ikiwa iko karibu na shule. Hapa kuna darasa la ghorofa ambao wanafunzi wanatumia kusoma.

Hapa ni darasa la watoto ambao inatumiwa kusoma na watoto wanaweza kufundishwa hapa kwa njia ya urahisi sana. Kwa sasa hivi tunaona kama hakuna mtu yeyote hapa darasani.

Kunayo watu wawili ambao wanaendesha baiskeli moja wakiwa watu wawili. Hawa watu wanaonekana wakivaa nguo ambayo imeandikwa Kenya, kuandisha hao ni wakenya.